Kwenye duka kuu la Satan kuna nguo zinazouzwa. Nguo zinazo fanana huwekwa katika rafa moja, kuna nguo zingine zimewekwa katika midoli ambayo imesimama na nguo zingine ambazo zimewekwa katika doli ambayo imeketi.

Kwenye duka kuu la mauzo, wanauza miwani ambayo ni ya rangi tofauti tofauti na pia imeundwa kwa jinsi tofauti tofauti. Pia wanauza viatu. Viatu hivyo kuna viatu vyeusi, pia kuna viatu vilivyopakwa rangi nyeupe.

Kwenye duka kuu la mauzo la Manix , kuna bango linaloonyesha sampuli za vitu vinavyouzwa kutoka kampuni ya Polo, CotchKent, Digel, Converse, Jockey, Deet na Vincezo . Pia kuna suti zinazouzwa zilizoekwa kwenye midoli .

Kwenye duka kuu la mauzo la HILLMARTEN, pana mauzo ambayo, nguo zao zimewekwa katika rafa ambazo ni shati, zingine zimekunjwa na kupigwa pasi na kuwekwa katika rafa ambazo zipo kama meza.

Kwenye duka kuu la mauzo la Manix . Kuna nguo zilizowekwa katika midoli ya kuonyesha jinsi nguo zinazovaliwa. Kuna mdoli mmoja ambayo imevalishwa koti nyeusi na kofia ambayo ni nyekundu. Nguo zengine zimewekwa katika rafa.

Duka kuu la muuzo lenye vioo nyeupe enye maandiko ya wolsworth linauza nguo amabazo nyingi zao kwenye kidoli kuonyeshana inavyoonekana zitakavyovaliwa mdoli moja imevalishwa kofia ambayo ni ya rangi nyeupe.

Kwenye duka kuu la mauzo, panauzwa nguo ambazo zimekunjwa na kupigwa pasi, zilizowekwa kwenye rafa, pia kuna viatu vilivyo kunjwa kwenye rafa. Kuna mtu ambaye anapiga hesabu.

Kwenye duka ya mauzo ya miwani na mapambo, kuna mapambo ya masikio ambayo yamewekwa katika rafa .Pia kuna mapambo ya shingo yaliyowekwa katika mfano wa shingo ambao ni wa rangi nyeusi na pia kuna miwani ambazo ziko katika rafa zake.

Kwenye duka la mauzo kuna nguo zinazouzwa, kuna viatu na pia kuna nguo zilizokunjwa na kupigwa pasi ambazo zimewekwa katika rafa ili kuweza kuuzwa. Kwenye duka hilo sakafu yake ni ya rangi nyeupe.

Duka lenye tairi nyeupe na nyeusi na ukuta ambao ni meupe ya kuuza nguo, kuna nguo zenye rangi mbalimbali na nguo nyeusi, nyeupe na zingine za njano na shati pia nyekundu, kuna viatu pia ambavyo vinauzwa.

Katika duka kuu lenye rafu linalouza nguo, kuna nguo ambazo ni shati lenye wako katika rafu. Kuna rinda ambazo zimewekwa katika rafu na pia nguo ambazo zimewekwa katika midoli ya kuonyesha nguo.

Viti vya watoto kukaa huku wakila, vyeupe na mahali pa watoto kulala huku ukiwatembeza ambapo ni peusi vinauzwa katika duka na pia kuna mafuta yanayouzwa.

Duka la kuuza nguo la Vivo, linauza nguo za wanawake. Kuna nguo nyeusi yenye mkanda na pia kuna nguo nyeusi suruali nyeusi ambayo ina shati nyeupe. kuna nguo mbalimbali zilizopangwa na zimeandikwa get 30% off .

Katika duka la nguo ya, manix, wanauza nguo za wanaume. Kuna picha zinazoonyesha wanaume mbalimbali huku wakiwa wamevaa nguo zinazouzwa hapa. Katika duka yenyewe kuna mwanaume aliyevaa shati ya bluu.

Shati ambazo zimekunjwa vizuri na kupigwa pasi zenye rangi tofauti tofauti. Kuna shati nyeupe, kuna shati za machungwa na kuna shati nyeusi ambazo zimewekwa juu ya meza.

Duka la kuuza nguo za wanawake , limewekwa nguo katika mpangilio ambapo zingine sketi zimewekwa pamoja na suruali na kuna rinda ambazo zimewekwa kwenye vidoli.

Katika duka la nguo za wanaume na wanawake za fasheni inayoitwa Italian. Kuna nguo ndani za wanaume na wanawake. Milango ya hiyo duka imepakwa rangi nyeusi na vioo vieupe ambavyo unaweza kuona kutoka nje kuelekea ndani. Kuna viatu vinavyouzwa katika duka hilo.

Katika duka la kuuza nguo kuna kiti jeusi na pia kuna nguo zilizowekwa kwenye rafa. Nguo zimepangwa katika rangi moja. Nguo za kijani zimepangwa pamoja, na nguo za rangi nyingine zimepangwa pamoja.

Katika soko kuna vibanda mbalimbali . Kibanda cha kwanza kinachouza viatu vya rangi tofauti , kuna viatu vyekundu, viatu vya rangi ya samawati na viatu vyeusi . Mbele ya kibanda hicho kuna kibanda kinachouza nguo, nguo za rangi tofauti.

Picha mbili za mwanamume zikiwa kandokando na kuna nguo ambazo zimekunjwa vizuri. Kuna jaketi ya buluu na pia kuna shati na suruali zilizopangwa vizuri na kuwekwa salama.

Katika duka la kifahari la mauzo ambapo kuna meza nyeusi ambapo suruali zimewekelewa juu yake na pia kuna koti ambazo zimeekelewa katika rafa. Pia kuna nguo kama vile shati ambazo zimewekwa.

Nguo zilizopangwa vizuri, mashati ambayo yamepangwa kutoka juu ya mengine yaliyowekwa katika karatasi, na nguo zilizopangwa kwenye rafu ambazo zimeangazwa na mwangaza kidogo.

Mabegi tofauti tofauti. Kuna begi jeusi ambalo lipo katika upande wa mwisho. Kuna begi nyeupe na pia kuna begi ya kijivu ambalo limewekelewa juu ya meza .Pia kuna vipini na vipuli.

Chumba cha kuuza nguo za Fazal ambapo kuna nguo za wanaume na wanawake. Nguo za wanaume ni nyeusi na shati nyeupe na za wanawake ni koti na suruali.

Kwenye chumba cha maegesho ya magari kuna magari mengi ambayo yameegeshwa. Magari hayo mengine yamepakwa rangi nyeupe huku vioo vyao vikiwa na uwezo wa kuona kutoka upande wa nje kuliko upande wa ndani. Gari lingine ni la rangi ya samawati. Gari lingine limepakwa rangi ambao ni ya machungwa lenye vioo vyeusi. Gari lingine ni la kijivu.

Kwenye chumba ambacho ni cheupe kuna mwanaume aliyevaa suti nyeusi na shati ya ndani ambayo nyeupe, uku akishikilia gari ambalo ni jeusi. Kuna mapambo ambayo ni ya rangi ya machungwa katika chumba hicho na dirisha ambazo ni za vioo vyeupe.

Karibu na mlima ambapo miti, mimea na kuna shimo mbili. Kando hapa ambapo kuna barabara, kuna gari lililoegeshwa ambayo imepakwa rangi ya kijivu na pia vioo vyake ni vyeupe ambapo anaweza kutoa kuelekea upande wa nje kuelekea upande wa ndani. Gari hilo lina magurudumu mieusi.

Magari mengi yameengeshwa kwa pamoja magari yote yana magurudumu meusi, yamepakwa rangi nyeupe na yana vioo vyeusi. hila unaweza kuona mtu wa upande wa inje kuelekea upande wa ndani. Magari hayo yana mabago mbele yao ambayo hajaandikwa kitu.

Kando ya gorofa kubwa kuna magari meusi ambayo yameengeshwa, gari moja jeusi ilioengeshwa lenye vioo vyeusi na taa nyeupe na mbele yake kuandikwa.

Gari jeusi lenye taa nyeupe, lenye magurudumu meusi, inayo bango mbele yake iliyoandikwa KCB 05206.

Kwenye mauzo ya magari kuna mwanaume aliyevaa shati ya samawati ambaye amesimama mbele ya safari ambapo kuna magari mengi ambayo yameweza kuegeshwa kuta za sehemu hiyo ni za rangi nyeupe.

Kwenye maegesho ya magari ambapo pamepakwa rangi nyeupe kuna magari ambayo yameegeshwa gari moja likipakwa rangi ya kijivu na lina vioo vyeusi ile unaweza kuona kutoka pande wa nje kuliko upande wa ndani. Gari lingine lina rangi nyeupe lenye vioo vyeupe.

Mlima mkubwa, chini ya ardhi ya samawati ambapo miti imemea kwa pamoja, na pia kuna shimo refu, kutoka upande wa juu hadi upande wa chini. Kiwanja kilicho upande wa chini kuna barabara ambapo gari la kijivu limeegeshwa, lenye vioo vyeusi.

Katika maegesho ya magari, kuna gari ya rangi ya kijivu ambayo ina miguu ya rangi nyeusi na vioo vyeusi. Nyuma ya hilo gari kuna bango lililoandikwa KCE 982 P na pia kuna magari mengine mieusi yaliyoegeshwa.

Gari nyeusi ambayo ina vioo vyeupe ambavyo mtu anaweza kuona upande wa ndani kuelekea upande wa nje. Milango yote imefunguliwa. Ndani kuna kuna viti ambavyo ni vya rangi nyeusi na juu kuna paa ambayo inaweza kuinuliwa na kuona kutoka upande wa juu.

Katika maegesho ya magari, kuna magari matatu ambayo yameegeshwa. Gari la kwanza lina rangi nyeupe na magurudumu meusi na vioo vyeusi na taa nyeupe, gari pili lina rangi nyekundu na magurudumu meusi, gari la tatu lina rangi nyeusi na magurudumu meusi.

Gari kuu limeegeshwa. Lina rangi ya samawati na ya bluu upande wa chini. Tairi ni za rangi nyeusi. Mbele ya gari pameandikwa, KAA tano sita saba.

Katika maegesho kuna gari jeusi ambalo limeegeshwa. Gari Lina tairi nyeusi. Gari mbele yake limeandikwa KCQ 052F. Kando ya gari hilo kuna ua ambapo chini umetengenezwa na matofali na simiti na juu yake kumewekwa chuma.

Katika kiwanja chenye nyasi nyeusi ambayo ina uchafu na magari mengi ambayo yameegeshwa. Magari mawili ni ya rangi nyeusi ambayo yana vioo vieusi na magurudumu meusi. Pia kuna gari ya kijivu ambayo ina taa nyekundu na pia kuna gari nyeupe.

Katika maegesho ya magari, kuna magari matatu yaliyoegeshwa kwenye sakafu nyeupe yenye mistari ya njano. Gari la kwanza limeandikwa FLY 2468 na gari la pili limeandikwa FSL 5141 na pia kuna.

Magari yameegeshwa, yana mataa ambayo ni nyekundu. Magari ni ya rangi tofauti, magari mengine ni ya rangi nyeupe ,mengine yenye rangi ya kijivu na mengine yenye rangi ya bluu. Kuna magari matatu ambayo ni rangi nyekundu.

Magurudumu mengi ya gari yenye rangi nyeusi ambayo yamewekwa pamoja ambayo yana mistari ili kuweza kutumika katika gari ambayo hayajawekwa katika gari.

Magari yameegezwa katika uwanja. Kuna gari jeupe mbele na kuna watu ambao wamesimama na kuni ambazo zimeanguka. Na katika kiwanja hicho kuna nyasi.

Gari nyeupe yenye maandishi Health Auto shop imeegeshwa na ina magurudumu meusi, imepakwa rangi nyeupe, ila vioo ni vya rangi nyeusi. Taa zinatoa rangi ya njano.

Gari nyeupe imeegezwa ndani ya ua ambapo ina vioo vyeusi, magurudumu meusi na imeandikwa KCE 982 P na nje ya ua kuna gari nyeusi.

Sehemu ya kuegeza magari kuna Magari mengi. Kuna gari ya kijivu yenye vioo vyeusi ambayo ina miguu nyeusi. Mbele ya hiyo gari kuna kabango kadogo keupe ambako kameandikwa na niandiko mwiusi KCE 982P.

Gari jeusi lenye viti viwili vyeusi vyenye mishipi myeusi, mlango mmoja uliofunguliwa, mlango mwingine uliofungwa na vioo vyenye uwezo wa kuona kwenda nje.

Gari la kubeba mizigo lenye rangi ya bluu ina magurudumu mawili pia kuna rangi ya manjano imepitishwa na rangi nyekundu katika nyuma ya gari hilo.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja. Mwanamume mmoja amevaa suti ambayo ni ya buluu na mwanamume mwengine amevaa suruali ya buluu na shati ya samawati. Mwanamke amevaa suruali nyeupe na ana nywele ndefu.

Katika maegesho ya magari, kuna gari jeupe, ambalo limeweza kuegezwa. Gari lina vioo vyeusi na taa ambazo zinatoa rangi nyekundu. Magurudumu ya gari ni ya rangi nyeusi.

Katika maegesho, kuna magari ambayo yamepangwa katika mstari. Magari mengi yameegeshwa. Katika upande wa mbele kuna gari nyeupe yenye vioo vyeusi ambavyo mtu anaweza kuona kwenye upande wa ndani. Gari hilo pia lina magurudumu meusi.

Gari hili limeegeshwa, gari moja ni nyeupe ila gari nyingine ni nyekundu. Gari nyekundu milango yote upande wa kulia na wa kushoto imefunguliwa. Hakuna dereva ndani ya gari nyekundu. Vyioo vya gari yekundu vina uwezo wa kuona kwenda nje.

Wanaume hawa wanaosalimiana kwa mikono wamesimama mbele ya gari nyeusi huku wakiwa wanatabasamu. Mmoja amevaa vioo vyeusi na ana nywele nyeusi huku akiwa amevaa suti ila mwenzake amevaa mshipi mweusi na saa nyeusi.

Ambapo kuna mauzo, vitu vimewekwa kwenye sakafu. Kuna mapambo ambayo yana mabango ya karibu yanayouzwa. Pia kuna vitu vya kucheza muziki, kuna nguo na mitungi ambayo inauzwa kwenye soko hili.

Kwenye sehemu ya kuuza ndizi kuna ndizi zilizoiva na zingine ambazo hazijaweza kuiva. Ndizi hizo zimewekwa juu ya meza ambapo ndizi ambazo zimeiva zimewekwa pamoja na ndizi ambazo hazijaweza kuiva zimewekwa kwa sehemu nyingine ambayo ni ya pamoja ili ziweze kuuzwa.

Soko kuu la mauzo la viti. Pia Kuna viti vinavyouzwa .Kuna sehemu ambayo watu wanasongwa nywele, huku wasusi wakiwa wamesimama na anaye songwa nywele akiwa ameketi.

Kwenye duka la mauzo ya mayai ,mayai yamewekwa kwa pamoja. Mayai mengine ni meupe, mayai mengine yamewekwa kwenye vitu vya kushikilia .Kuna karatasi ya shashi kwenye duka hilo.

Kwenye duka kuu la mauzo kuna vitu vilivyowekwa katika gunia. Kuna machungwa, viazi na pia kuna matunda aina mbali mbali. Vitu vingine viko katika minada inayozuia jua kuvunya vunya rangi tofauti tofauti. Kuna wanunuzi na wauzaji, wauzaji wengi wameketi upande wa chini.

Kwenye soko, mapambo yanauzwa, mengine yamewekwa kwenye mnada ambao umesimamishwa ila mengi yamewekwa kwenye sakafu ya gunia nyeupe. Mapambo hayo, kuna mwanamke ambaye ameketi, analifunguwa huku akiwa na nywele fupi nyeusi.

Kwenye duka la mauzo ambao ni mnada, inauza viatu mbalimbali. Viatu vingi vinavyouzwa ni vya kuweza kukimbia kwenye lami. Viatu hivyo vipo katika rangi tofauti. Kuna rangi nyekundu kuna rangi nyeupe, pia kuna rangi nyeusi iliyochanganywa na rangi nyeupe.

Ni ghorofa kuu ambayo ni duka ya mauzo sehemu ya chini panauzwa matunda na vitu vingine vilivyowekwa katika mnada, pande juu kuna nguo na mapambo mablimbali kuna mtu anayepanda kutoka sehemu ya chini kuelekea upande wa juu.

Kwenye soko kuna minada mbali mbali. Minada hiyo, mnada moja una kitunguu na viazi, mnada mwingine una matunda ambapo muuzaji amevaa koti la kijani , mnada mwingine una ndizi na wauzaji wengi wamekaa.

kwenye stoko kuna minara iliotengenezwa kwa mbao ambapo kwenye kila mnara kuna vitu tofauti vya kuuzwa. Kwenye mnada mmoja kuna vakado zinazohuzwa, kwenye mnada mwingine kuna matunda. Wanunuzi wanapita huku kuna mwanaume ambaye anavaa suruali ya samawati na maduka ambaye amejifunika leso.

Kwenye kando ya barabara kuna minada ya kuuza, kuna mtu ambaye ameweka namba yake ya simu ambayo ni sufuri saba, nne nane, tisa saba, tano nne, sufuri nne, ambayo ni nambari unaweza kupiga ili kupata mtu wa kukusaidia kutengeneza mabomba.

Kwenye soko panauzwa vitu mbali mbali, kuna nguo zinazo uzwa zina rangi tofauti. Mwanamke mmoja amejifunika leso, pia kuna wanunuzi ambao wamekuja kununua nguo, mwanamke mwingine amevaa shati ya kijani.

Kwenye soko kuna vitu vinavyo uzwa. Vitu hivyo vimewekwa kwa pamoja na ni za rangi ya kupendeza. Wanawake wameketi upande wa chini wakisubiri mlinzi waje na mwanamke aliyevaa suruali nyeusi ambaye anapita.

Katika duka kuu ambayo ni soko ya mauzo kuna mahali pa kuuza blanketi na aina mingi. Maduka katika soko yamejengwa kwa mabati. Watu ambao wanakuja kununua vitu wako kwa njia wengi wakivaa manguo nyeupe.

viazi vimewekwa katika viwango mbalimbali kuna ambavyo ni nusu na ambavyo vimejaa katika vitu mbalimbali yenye rangi tofauti kama nyekundu, manjano, na nyeupe na pia kuna gunia kando ambayo ina vitu ndani

Katika ukumbi, kuna mahali palipo andikwa na mbali kumi na moja. Chini yake kuna michoro ya wanyama kama vile tembo na twiga na nguo zilizowekwa katika rangi ya nyekundu na ya njano.

Gari limeegeshwa mbele ya duka linalouza vibeti vya wanawake na nguo za watoto pamoja na ndizi. Kando kuna gari jeupe lililoegeshwa pia na kuna mwavuli wa bluu.

Katika duka kuu kuna vitu mbalimbali vinavyouzwa. Kuna upande wa chini na upande wa juu. Katika upande wa chini, kuna mwanamke aliyevaa shati ya njano akiwa amesimama karibu na mwanaume aliyekuwa ameketi na hapo kando kuna watu wengine wanaofanya kazi.

Katika soko kunauza vitu mbali mbali. Kuna mtu anayeskuma nguo kwa mkokoteni akiwa ameshika suruali zingine katika shingo. Kuna mwanaume aliyevaa shati nyekundu, na nguo zingine zimewekwa katika rafa katika duka.

Kwenye kiwanja ambapo nyasi imekataa iliyo refu imeweza kuuka na miti ilimemea karibu na ua ulio tengenezwa na matofali inayozunguka ghorofa ambayo imejengwa na ndani ya ghorofa hiyo kuna miti.

Anga ya rangi ya samawati ina mawingu meupe. Nyaya za umeme zinapita upande wa juu karibu na miti na una ghrofa zilizojengwa na kupakwa rangi inayofanana na rangi mistari ya rangi nyeupe, ua unaozunguka ghorofa hizo umetengenezwa kwa matofali.

Bango la kuonyesha Hurlingham Mall ambayo inaweza kufunguliwa upande wa karibu. Ndani ya duka hilo kuu ya Hurlingham, kutakuwa na duka ya Naivas, kutakuwa na duka ya Umoja, kutakuwa na duka ya Pharmaplus na namba ya simu ya kuweza kupiga ni sufuri saba sufuri saba sufuri tano nne sita sita tatu.

Anga la samawati na mawingu meupe. Kuna miti ambayo imeweza kumea kwa pamoja. Kuna ghorofa ndefu ambayo inatengenezwa . Ghorofa hiyo ina madirisha nyeupe na imeweza kupakwa rangi tofauti kama vile njano, nyeupe pamoja na nyeusi.

Kuwanja ambacho kina nyasi fupi na mti mrefu uliopandwa kuna ghorofa iliyojengwa na kupakwa rangi nyeupe. Dirisha ni nyeupe na chungwa linalotengeza nyumba hiyo nyeusi. Kuna ua weupe unazozunguka nyumba hiyo.

Kiwanja ambacho kina matope na taka. Nyasi imeanza kukauka. Kuna ua wa matofali yaliyofunika sehemu ambayo kuna majengo ambapo kuna ghorofa refu, ambayo pia ndani yake mabati yake ya ghorofa inayofuatia ni ya rangi nyeusi. Na pia kuna tenki mbili nyeusi zilizo ndani ya ua huu.

Bango linaloonyesha nyumba inayouzwa kwa milioni kumi na moja nukta saba. Nyumba hio ni, ina vyumba viwili na nyumba nyingine na vyumba viwili na chumba cha mfanyikazi. Nambari ya kupigia mwenye nyumba ni 07591400 na 0 .

Jengo ya samawati. Kuna mawingu ambayo ni ya rangi ya kijivu. Kuna ghorofa zilizojengwa. Ghorofa moja zimepakwa rangi ya kijani, pia kuna mnara uliotengenezwa kwa mabati na pia nyaya za umeme zinapita upande wa juu.

Kiwanja ambapo nyasi umekauka kipo karibu na ua uliotengenezwa na matafari kuzingira ghorofa iliyotengenezwa na kupakwa rangi ambayo ni ya machungwa. Angaa ni ya rangi ya samawati.

Kwenye ghorofa moja ambayo imepakwa rangi nyeupe, kuna ua uliotengenezwa kwa chuma na kushikiliwa kwa miti ambayo ni nyeusi. Ua mwingine wa ndani umetengenezwa kwa maua. Nyumba hio chuma zake za kutengeneza dirisha na pande za mbele zimepangwa rangi nyeusi.

Anga ya samawati, kuna nyaya zingine, zinazopita karibu na ghorofa inayojengwa, Ghorofa hiyo ina dirisha, ambazo ni nyeupe, mtu anazoweza kuona kutoka upande wa nje, kuelekea upande wa ndani wa ghorofa hiyo, ambayo ni refu.

Anga ya samawati na mawingu meupe. Nyaya za umeme zinapita, ambapo kuna bango la kuonyesha ni nyumba za mauzo ambapo nyumba hizo ni za Highway Heights . Kuna, zinafunguliwa kuanzia saa mbili.

Kando ya ghorofa refu iliyojengwa chini ya anga ya samawati yenye mawingu meupe. Kuna nyaya za umeme zinazopita, zinazoshikiliwa na miti. Kuna msitu ambao una miti mifupi ambayo imemea kwa pamoja.

Kwenye nyumba ambapo panaonyesha kuna nyumba inaweza kukodishwa. Nambari ya simu imeweza kuandikwa, ambayo ni 0738129000 .

Kwenye sakafu ambapo nyasi imemea kando kando kuna jengo ambalo chuma zimepakwa rangi ya samawati. Kuna nyaya za umeme zinazipita pia kuna bango la kijani lenye maandishi meupe yanayosoma safaricom ambayo inatoa huduma ya mawasiliano.

Ghorofa zinazoendelea katika ujenzi. Kuna nyaya za stima zinazopita katikati ya ghorofa hizo. Kuna bango la mahali pa kuuza chakula ambapo limewekwa mchorojo vyakula mbali mbali. Pia kuna mabati yanayozunguka jengo huo.

Kuna ghorofa iliyojengwa. Imepangwa rangi ya bluu. Chini ya hio ghorofa, kuna miti ambayo imemea kando ya barabara na gari jeupe lenye vioo vyeusi ambazo kimeegeshwa karibu na mti huo.

Barabara ambayo ime jengwa kando yake kuna nyasi ambavyo havija kauka. Kando kabisa kuna ua la matofali ambapo ndani yake kuna ghorofa ambayo imejengwa. Ndani ya ghorofa kuna tenki ambayo ni nyeusi, barabarani kuna mawe na kuna mtu ambaye amevaa suruali ya bluu.

Mbele ya ghorofa ambayo imejengwa kwa vioo vyeupe vinavyoonekana kutoka nje kuelekea upande wa ndani. Kuna kiwanja chenye nyasi ya kijani na umbo uliotengenezwa kwa mau na kuzingirwa kutoka upande wa nje na ua wa matofali.

Chini ya anga ya samawati kuna barabara kuu ambapo kando yake kuna uwanja ambao umemea nyasi ya kijani na pia kuna mti uliokauka kando yake. Ua wa mbao uko nyuma ya uwanja huo. Umetengenezwa kwa matofali ambapo ndani yake kuna majengo.

Bango linaloonyesha jinsi ya kupata vitu, kununua kwenye duka la mauzo kuu la Carrefour, ambapo kuna kitu ambacho unaweza kuangaza simu yako, ili kuweza kukipata na kukitumia.

Kwenye dukaa kuu la mauzo kuna sabuni zinazouzwa zingine zimewekwa katika chupa na zingine zimewekwa katika karatasi ya kufunga. Pia kuna vitu vya kubebea vitu ambavyo mtu ameweza kununua ambacho ndani ya kimoja chao kuna mafuta , sukari na kitu cha kutupa taka.

Kwenye duka kuu la mauzo kuna taa zinazomulika kutoka upande wa juu ambapo kuna vitu vya usafi vinavyouzwa kama vile sabuni na pia vingine ni vya kuosha choo na vingine pia ni vya kufanya nguo ziweze kunukia.

Duka la mauzo linauza vitu kwa bei iliyopunguzwa kuliko ya kawaida. Vitu vilivyokua vinauzwa kwa bei ya juu sasa vinauzwa kwa shilingi elfu mbili mia sita ishirini na moja.

Kwenye duka kuu la mauzo, chuma zilizo kwenye upande wa juu ni za rangi nyeusi pia kuna taa zilizowekwa upande wa juu ili ziweze kumulika watu waweze kuona vizuri. Vitu vimepangwa katika rafa, vitu vilivyofanana vimewekwa katika rafa moja.

Kwenye duka kuu la mauzo kuna mwanamke ambaye ana kitu ya kubebea vitu ili kuweza kununua. Ameweka unga upande wa ndani na mafuta, ambapo kwenye rafu kuna vitu vingine vimepangwa kwa pamoja.

Kuna duka kuu la mauzo la Naivas. Kuna viti vzinazouzwa, Kuna dawa ya meno kutoka kampuni ya Colgate ambazo zinauzwa, Kuna keki na mikate ambayo inauzwa, na pia vitu vingine ambavyo vimewekwa katika rafa.

Kwenye duka kuu la mauzo, bidhaa zinauzwa kwenye bei ya rahisi. Bidhaa hizo ni kama karatasi ya shashi, pia kuna maziwa ya Tuzo yanayouzwa na bidhaa zingine ambazo zimewekwa katika rafa. Bidhaa zinazofanana huwekwa katika rafu moja.

Katika duka kuu ya kuuza bidhaa, bidhaa zinauzwa katika bei nafuu. Bidhaa zilizo kuwa zinauzwa kwa bei ya mia mbili sitini na tano, leo vinauzwa katika bei ya mia moja tisini na tisa. Bidhaa nyingine amabyo ilikuwa inauzwa kwa bei tisini na tisa, leo inauzwa kwa bei ya hamsini na tisa.

Katika duka la kuuza machungwa na mboga, kuna machungwa ya aina tofauti katika duka hilo. Machungwa yamewekelewa juu ya meza ambayo imetengenezwa na mbao na mboga ya kijani imewekelewa juu ya sanduku.

Katika duka lenye paa nyeupe upande wa juu, tile za sakafu za rangi nyeupe. Katika rafu za duka kubwa hili kuna vinywaji vya aina tofauti tofauti vilivyopangwa.

DuKa kuu la kuuza bidhaa mbalimbali na kafuu imegawanywa katika sehemu mbali mbali ambapo kila sehemu kina rafa enye vitu vinavyouzwa. mlangoni kuna bango lililoandikwa express counter

Katika duka kuu kuna bidhaa zinazouzwa kwa bei nafuu. Bidhaa hizi ni kama 345 na bidhaa nyingine inayouzwa ukinunua mbili unapata moja bure inauzwa 507.

Duka la kuuza mito ya kulalia, yenye rangi tofauti tofauti. Mito imepangwa katika rafu. Mito ya rangi ya bluu, mengine ni rangi ya njano, na mengine ni ya rangi ya machungwa.

Katika duka kuu la kununuwa vitu, vitu vimepangwa katika rafaa tofauti, vitu vinavyo fanana vimewekwa katika rafa moja na bei ya hizi vitu zimeandikwa kama vile 270 na 219.

Katika duka kuu kuna vikapu mlangoni. Ukiingia ndani kuna vitu aina tofauti tofuti. Ukitembea chini tile ni nyeusi. Vitu vimewekwa katika vipangulio tofauti.

Katika duka la kuuza inayoorodhesha ambalo linauza vitu mbali mbali. Kuna vitu kama sabuni ya kuosha iliyoandikwa Ariel na kuna chupa za softener .

Katika duka kubwa la kuuza vitu mbalimbali la cleanshelf , kuna vitu mbalimbali vilivyo katika rafa. Mafuta yamewekwa katika rafa zake. Pia kuna bango limeandikwa maji, sabuni , soda, mkate na biscuit .